Watu wamo ndani ya chumba cha bodi wakifanya mkutano. Ndani ya chumba hiki kuna viti na madawati ambayo yamepangwa vizuri na watu hawa wamekalia. Sakafuni pia kuna zulia cha nyekundi. Mbele ya chumba cha bodi hili kuna runinga ambalo linawaka.

Wanafunzi wamo ndani ya bunge. Bunge ni jumba ambalo linatumika na wabunge wa maeneo tofauti tofauti ya nchi ili kupitisha miswada na kutunga sheria. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa wametoka kwa shile tofauti tofauti kupitia sare zao za shule.

Mwalimu na mwanafunzi wake wamo ndani ya maabara ya kompyuta. Maabara hii una kompyuta mingi. Mwalimu huyu anasaidia mwanafunzi wake jinsi ya kutumia kompyuta hiyo. Wawili hao wamo na furaha tele. Mwanafunzi amekalia kiti cha magurudumu.